Kitabu cha darasa la nne kina picha ya watoto watatu wakicheza kuruka kamba, kwenye eneo la majani. Ni nakala ya mfano isiyouzwa, ikilenga kufundisha lugha ya Kifaransa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu cha Nyota ya Kiswahili Darasa la Pili. Ni cha wanafunzi wa Gradi ya Pili. Kimechapishwa na J.K.F. Jalada lina michoro ya watu wawili, wakiendesha farasi. Na kuna nembo ya KICD, inayotambua mchango wa walimu.

Meza ina computer nyeusi. Kwenye skrini kuna bango limebandikwa lenye ujumbe unaosoma, Matumizi ya intaneti ni kwa ajili ya elimu pekee. Kanda ya computer kuna vitu vingine kama vile kisanduku chenye kalamu na rula. Kuna nyaya nyingi zilizounganishwa zinazoonyesha utendaji kazi kwa mfumo muhimu.

Darasa la shule, lenye madawati na viti vya mbao, vimepangwa kwa safu. Baadhi ya madawati yana karatasi juu yake, huku meza moja ikiwa imefungwa kabisa na karatasi. Madirisha yana mapazia. Chumba kinaonekana kuwa kimetumika, labda baada ya darasa au wakati wa mapumziko.

Kuna mlango wa mbao wenye muundo wa paneli za mraba. Juu ya mlango kuna bango ndogo lenye neno Form 1R . Hii inaashiria kuwa mlango huu unaweza kuwa wa darasa la kidato cha kwanza au chumba kingine kinachohusiana na wanafunzi wa kidato hicho, labda katika shule ya upili au chuo.

Kabati lenye vyumba vidogo vyenye umbo la mraba, vilivyotengenezwa kwa mbao vimepakwa rangi nyeupe. Ndani ya baadhi ya vyumba hivi, kuna mafaili au mifuko ya kielektroniki ya rangi mbalimbali. Ikiwemo bluu, njano, nyeusi na ya rangi ya kahawia.

Mlingoti wa bendera umesimama katikati ya bustani yenye udongo wa mviringo. Na uzio wa majani uliopangwa vizuri. Nyuma kuna miti kichaka na tanki jeusi la maji lenye maandishi Shule ya msingi Porini. Ikionyesha mandhari ya shule iliyo na bustani iliyotunzwa.

Ratiba ya Thika Road Christian junior school , inaonyesha mpangilio wa masomo kuanzia saa nane asubuhi, hadi saa tatu thelathini na tano alasiri, Jumatatu hadi Ijumaa.

Mwanariadha wa Kenya ameshika bango linaloonyesha kuwa amefuzu kwa mashindano ya Paris, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne katika mchezo wa kuendesha mashua. Bango lina nembo ya world rowing na picha ya mnara wa iphone.

Asiya Sururu Mohammed ni mwanariadha wa Kenya. Ana miguu ya bandia na anatumia magongo akionyesha azimio na nguvu ya kushinda changamoto za maisha. Anashiriki mashindano akiwakilisha taifa lake kwa fahari na ujasiri.

Wanariadha kadhaa wako katika mashindano ya mbio. Mwanariadha wa katikati amevalia jezi nyekundu yenye maandishi Kenya na Kimani. Amefunga kitambaa cha blue machoni na ananyoosha mikono juu, labda akisherehekea ushindi.

Vitabu vya darasa la saba vimepangwa juu ya meza, vikiwa na jalada la kisasa na hali mpya. Mandhari hii inaonyesha hali ya kujifunza na uekezaji katika elimu ya teknolojia, ikiashiria maandalizi bora kwa wanafunzi wa kizazi cha kidijitali.

Mtu mmoja akiwa kwenye mashua ya mchezo, anavuta makasia kwenye maji. Amevaa shati nyekundu iliyoandikwa Kenya. Makasia yana chapa ya WinTech yakionyesha ubora wa vifaa vya michezo.

Jengo la darasa lenye milango na madirisha ya bluu limepambwa kwa michoro ya elimu . Kuta zake zina maandishi na vielezo vya kusaidia wanafunzi kujifunza. Kuna bustani pale mbele na anga lenye mawingu.

Vijana hawa wana ulemavu wa miguu, lakini wanaonyesha vipaji na hamasa ya kucheza mpira kwa ustadi. Michezo kama hii husaidia kujenga uwezo wa kijamii, kujiamini, na ujumuishaji kwa watu wenye ulemavu.

Mwanamichezo ameketi kwenye benchi la ukumbi wa michezo, mbele ya mashini ya kunyanyua uzito, akiwa tayari kwa mazoezi ya nguvu. Vifaa vya kisasa na mavazi ya kimichezo yanaonyesha mazingira yanayochochea afya na mazoezi ya misuli. Mazingira haya yanasisitiza nidhamu na bidii ya mwili.

Jengo la kijijini lenye paa la vigai vyekundu na kuta za manjano na mawe upande wa chini linaonekana. Kuna milango miwili ya mbao, moja ikiwa wazi na nyingine imefungwa.

Mzungumzaji anatoa hotuba kwenye mkutano unao lenga kuwezesha na kushirikisha watoto wenye ulemavu. Bango linaonyesha ushirikiano wa mashirika kama UNICEF na KICD . Tukio hili linaashiria juhudi za pamoja za kuleta mabadiliko chanya kwa maisha ya watoto wenye uitaji maalum.

Watu wawili wanakimbia kwenye uwanja wa kijani uliowazi. Huku kikundi cha watu walioketi kwenye viti vya plastiki kikiwa kina watazama kwa makini, karibu na viti, na vitu mbalimbali vilivyotandazwa ardhini. Ikiashiria tukio la jamii, au siku ya mchezo ya wazi,

Eneo la kijani lenye nyasi safi na miti michache katikati likiwa na mlingoti wa bendera na tanki kubwa la maji nyuma yake. Pembeni kuna jengo la paa jekundu lenye baraza likizungukwa na mimea. Taswira ya utulivu, mazingira nadhifu na huduma kwa jamii.

Kabati lenye sehemu nyingi za kuhifadhi mafaili na nyaraka. Limepakwa rangi nyeupe. Kila sehemu ina faili za rangi tofauti kama njano, buluu na kijani na baadhi zina sticker au michoro ya katuni .

Kituo kenye mazingira tolivu na nadhifu kina zungukwa na bustani ya yenye kijani kibichi na mtaro iliyo pangwa vizuri. Majenjo ya paa nyekundu yanaonyesha mpangilio wa tahasisi, kama shule, hosipitali, au kituo cha huduma ya jamii.

Darasa lina madawati mengi ya mbao na chuma yaliyopangwa kwa mstari na kuna kompyuta kadhaa upande wa nyuma. Ukuta una ubao mweupe na dirisha lenye pazia la machungwa. Mwonekano huu unaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunzia yanayounga mkono matumizi ya teknolojia.

Mlango wa mbao wenye ujumbe wa onyo ilioandikwa kwa maandishi makubwa. Juu yake kuna alama ya onyo inayorudia ujumbe huo hii unaashiria kuwa mlango huo haufai kutumiwa na wanafunzi labda Kwa sababu za usalama usimamizi wa harakati au utaratibu maalum wa shule au tahasisi.